Katika chumba hiki chenye kuta za mbao chupa nyingi za kioo na plastiki zimepangwa mbele. Baadhi zimejaa vimiminika huku zingine zikiwa tupu. Zina vifuniko vya rangi tofauti blue na nyeupe zikionekana zaidi.

Watu kadhaa wako ndani ya chumba. Wamevaa barakoa nyeupe usoni. Mwanaume mmoja ameketi. Anatazama mbele. Mwanamke mwingine ameketi karibu naye. Mwanamke huyu amevaa hijabu nyeusi.

Bomba la sindano, chupa mbili za chanjo, na barakoa vimetayarishwa kwenye uso wa bulu. Sindano ina ncha ya kijani na inaonekana tayari kutumika. Chupa ndogo ya chanjo imeandikwa Yellow Fever Vaccination . Ikionyesha matumizi yake.

Kuna rundo la chupa ndogo za kioo zenye poda ndani yake. Kila chupa inakizibo cha rangi ya fedha juu. Poda ndani ya chupa ina rangi ya kahawia na njano. Chupa zimepangwa kwa njia isiyo na mpangilio zikionekana zimetupwa tu.

Katika eneo la wazi watu wawili wanasimama katikati ya kundi kubwa la nzige wanaoruka. Mtu mmoja amevaa shati la blue na suruali nyeusi akitabasamu huku akitazama wadudu hao.

Mzee ameketi akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya. Amevaa barakoa ya bluu na shati lenye michoro ya rangi ya kahawia na nyeusi. Mhudumu wa afya pia amevaa barakoa anafuta mkono wa mzee kabla ya kumchoma sindano.

Mkono wa mtu mmoja unashikilia mguu wa mtoto. Mtu mwingine ameshikilia kalamu ya bluu anapaka kitu kwenye kidole cha mtoto. Kidole kinaonekana cha rangi ya zambarau. Mtoto amevaa vazi jekundu.

Siku ya jua kali. Watu wengi wako ndani ya vitumbwi viwili. Wanapita kwenye maji machafu. Nyumba chache zimejengwa mbali. Baadhi yao wamevaa fulana nyekundu. Miti ya migomba iko karibu na nyumba. Wengine wanatoa msaada.

Sufuria ndogo ya udongo inatoa moshi mweupe. Uso wake una rangi ya kahawia na mweusi ukiwa na mistari iliyochorwa. Sufuria imekaa juu ya meza ndogo. Vitu vingine vimepangwa karibu nayo.

Kuna chupa kubwa ya rangi ya kahawia, imeundwa kama kibuyu. Imepambwa na kamba iliyosokotwa, ikizunguka. Sanamu ndogo za mbao na mawe, zimewekwa juu na chini yake. Kuna shanga nyingi, zilizofungwa kwa kamba.

Hapa kuna bango lenye muundo wa gridi likionyesha suluhisho ya maumivu ya kichwa. Juu kuna picha tatu. Mwanaume akiwa ameshika kichwa chake, mwanamke akiwa ameshika kichwa chake na mwanaume mwingine akishika kichwa chake.

Kuna chupa ndogo ya kioo iliyo wazi yenye kifuniko cha fedha, ndani kuna kioevu cha manjano, lebo yake imeandikwa single dose sufuri tano measles, mumps, rubella virus vaccine .

Uso huu wa mbao una chupa ya dawa iliyofunguliwa. Vidonge vingi vya rangi nyekundu vimetapakaa kutoka kwenye chupa vingine vikiwa ndani ya chupa na vingine vimetawanyika juu ya meza. Kifuniko cha chupa chenye rangi ya dhahabu kiko karibu na vidonge.

Manesi wawili wako katika chumba cha wagonjwa. Wote wamevalia kofia za buluu na barakoa. Mmoja amevalia shati la buluu, mwingine la rangi ya kijivu. Wote wamevaa glovu nyeupe.

Mtu aliyevaa suti nyeupe ya kujikinga, barakoa, miwani na glovu za bluu, amepiga goti kwenye ndani ya ghala. Anashughulikia kifurushi cha plastiki cheupe, karibu yake kuna vifurushi vingine vya kijani, vyeupe na bluu. Nyuma yake kuna rafu zilizojaa makatoni.

Maprofesa wawili wa tiba wako kazini. Wamevaa nguo za kijani na barakoa nyeupe. Mmoja ana miwani. Wanafanya kazi kwa uangalifu karibu na uso wa mgonjwa wakiwa wamejikita.

Mkusanyiko wa vitu mbalimbali umeekwa juu ya nguo. Vyungu vya udongo pia mabuyu vimerembeshwa kwa shanga. Rangi tofauti kama nyekundu na nyeusi zimetumika.

Hii inaonyesha mandhari ya ukame. Mbele kuna mifupa mikubwa ya mnyama, ikionyesha athari za njaa. Watu wawili wanatembea mbali. Mmoja amevalia koti la kijivu na kitambaa chekundu kichwani akishika kijiti.

Daktari wa meno anafanya kazi. Amevalia vazi la bluu, miwani ya manjano, kofia ya bluu, na barakoa. Anachunguza kinywa cha mgonjwa. Mgonjwa analala kwenye kiti. Mwanamke mwingine amesimama nyuma yao. Amevaa vazi la bluu na barakoa. Kila kitu kinaonekana kuwa safi.

Huu ni mkusanyiko wa bidhaa za matibabu. Katikati kuna boksi nyeupe lenye maandishi ya blue na kijani likionyesha jina stamaril na maelezo mengine. Pembeni yake kuna chupa ndogo ya kioo yenye kizibo cha zambarau.

Katika chumba cha upasuaji, madaktari wamevalia nguo za kijani, wana barakoa na glavu. Wanasimama karibu na mgonjwa aliyelala juu ya meza. Vifaa vingi vya matibabu vimewekwa kwenye meza. Wanatumia vifaa vyao kwa uangalifu.

Mwanamke daktari anachunguza macho ya mwanaume kwa kutumia mashine maalum. Amevalia koti jeupe la daktari na miwani, akionekana makini na kutabasamu.

Ufumbuzi wa chanjo ya MMR umewekwa karibu na karatasi ya habari. Chupa ndogo ya kioo yenye kofia ya bluu ina chanjo ndani yake na lebo yake inaonyesha maelezo kama vile, kiasi na tarehe ya mwisho ya matumizi.

Kuna chupa nyingi nyeupe, yenye vifuniko vyeupe, vilivyo na security seal . Zimepangwa juu ya uso wa kung'aa. Kila chupa ina lebo ya kijani na nyeupe.

Mwanaume anasimama mbele ya rafu. Amevaa shati jeupe na mikono yenye rangi. Anatabasamu kidogo. Anashika masanduku ya bidhaa, yaliyojaa kwenye rafu. Kila sanduku limeandikwa maneno.

Wanawake wanne wamebeba maji kwa kutumia vyombo vya plastiki kichwani. Wana shanga zenye rangi nyingi shingoni. Mmoja amefunga mkono. Amevaa nguo ya samawati. Wengine wamevaa nguo zenye rangi za kuvutia. Walitembea kwa miguu kutoka mbali.

Mwanamke amevalia sare nyeupe ya daktari. Anamchoma mwanamke mwingine kidole. Mwanamke huyo amevalia gauni la maua. Watu wengine wamekaa nyuma. Hali ya hospitali inatawala. Inaonekana kuna mchakato wa uchunguzi.

Bidhaa za dawa za asili imeonyeshwa hapa. Chupa kubwa ya kahawia yenye kizibo cha kijani, inakaa katikati ikiwa na lebo nyeupe yenye zambarau yenye maandishi mengi. Kichwa kikubwa juu kinasema Ahasaka Herbal Medicine Group Alba-Mujarabu.

Mwanamke amevalia nguo nyekundu na barakoa ya bluu. Anaonyesha mfano wa meno kwa mwanamke aliyevaa hijabu ya kijani kibichi. Mfano wa meno unaonekana wazi ukiwa na brashi ya bluu. Kuna kalenda na vifaa vingine vya ofisi mezani nyuma yao.

Daktari wa meno anatoa matibabu. Mikono yake imevaa glovu za bluu ikitumia kifaa cha kuchonga chenye mpini wa zambarau. Kifaa hicho kinafanya kazi ndani ya mdomo wazi, wa mgonjwa.

Sanduku kubwa la njano limeonyeshwa. Lina maandishi yellow fever vaccine . Chupa ndogo tano zimepangwa mbele. Kila chupa ina lebo za manjano. Zinaonekana zikiwa na viyowevu.

Kuna mkono unaoshikilia chupa ndogo ya dawa nyeupe na dawa moja ya chungwa imetoka na kutua kwenye kiganja cha mkono mwingine. Chupa imeandikwa Motrine IB Ibuprofen Tablets kwa herufi nyekundu na nyeusi.

Jengo limebomoka. Watu wengi wame kusanyika eneo la tukio. Baadhi ya maafisa wa uokoaji wamevalia sare za njano. Wengine wanajaribu kupanda juu ya mabaki. Mbingu ina mawingu. Majengo mengine yameonekana kwa umbali. Kuna hali ya hatari.

Shughuli ya usafi inaendelea hapa. Watu watano wanashiriki kikamilifu katika kukusanya taka zilizotapakaa. Mbele mwanamume ameinama akikusanya uchafu kwa makini.

Kuna watu wawili wazima. Mtu mmoja amevaa koti la rangi ya kahawia na barakoa ya blue usoni. Amefichua bega lake la kushoto. Mtu mwingine amevalia mavazi ya blue ya kinga na barakoa nyeupe usoni. Ameshikilia sindano na anaonekana akimpatia mwingine chanjo kwenye bega.

Mwanamke, ameketi kwenye kiti akimshikilia mtoto mdogo. Mtoto amevaa shati la bluu na kaptula ya denimu. Mwanamke mwingine amepiga magoti mbele yao, akimchoma sindano mtoto mkononi mwake.

Kuna watu wawili wazima, mwanamume mmoja ameketi kwenye kiti, amevalia kanzu nyeupe na barakoa nyeusi usoni, bega lake limefichuliwa, mwanamume mwingine amevalia fulana ya kijani kibichi na barakoa nyeusi, ameshika sindano na anaonekana akimpatia yule aliyeketi chanjo.

Mtu amevaa suti ya bluu, kofia nyekundu na miwani na vifaa vya masikio. Anashikilia mashine inayotoa ukungu mwingi mweupe. Anasimama kwenye njia ya lami, karibu na miti.

Ni msimu wa mvua nyingi na barabara imejaa maji. Magari mawili yamekwama ndani ya maji. Abiria mmoja ameshikilia mwavuli, amevaa koti nyekundu na nyeusi. Gari la mbele linaandikwa mastermind na lile la pili linaandikwa wisdom .

Mwanamke amevalia sare ya kijani akihudumia mtu aliyefunikwa shuka nyeupe. Kichwani mwake kuna miwani na maskioni ana stethoskopu. Amevaa glovu nyeupe mikononi mwake.

Mwanaume anatoa huduma ya afya kwa mtoto. Yeye amevaa koti nyeupe, akishika sindano ndogo. Mtoto amevaa nguo zenye michoro ya kupendeza, anatazama chini wakati mwanaume anampatia huduma kwenye mkono wake wa juu.

Mwanaume anatembea majini, amevalia koti la manjano, na mfuko wa bluu umening'inia mgongoni mwake. Amevalia suruali ya bluu, na viatu vyeupe virefu. Maji yanaonekana kuwa mengi, yanamfikia magoti yake.

Watoa huduma wawili wa afya wanahudumia mzee mmoja mbele ya hema la makaazi. Mtoa huduma wa kwanza amevaa kofia ya njano na bluu, koti la bluu na anatumia kifaa kupima joto la mzee aliyeketi.

Jeshi la nzige linajaza anga lote. Wadudu lukuki, wanapepea hewani, kuelekea mwangaza mkuu. Chini wengine wametua juu ya miti, yenye miiba. Mabawa yao meupe yanapenya nuru kali.

Magari na pikipiki zimekwama ndani ya maji mengi yaliyotuama barabarani. Rangi ya maji ni kahawia ikionyesha mchanga na uchafu mwingi. Mtu mmoja amesimama kwenye piki piki yake ya buluu, akijaribu kuvuka.

Kuna vidonge kumi vyenye rangi ya manjano na vimefumbwa kwenye kifurushi cha plastiki. Thermometer ya kupima joto la mwili imelala karibu na vidonge. Ina nambari ambazo zinaonyesha joto. Kuna pia maumbo matatu ya moyo mwepesi.

Mwanamke anayetabasamu ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno, akionyesha kidole gumba juu akionyesha ameridhika. Amevaa sweta ya manjano na fulana nyeupe yenye nembo ya daktari wa meno.

Mwanamke ameketi kwenye kiti, akiwa amevaa barakoa nyeusi, na fulana nyeupe. Mtaalam wa afya, akiwa amevalia nguo za bluu, anamchoma sindano kwenye mkono wake. Nyuma yao, kuna hema na viti vya rangi nyekundu.

Mtu amevaa suti nzima ya kinga yenye kofia anatembea mbele. Suti yake ina rangi nyepesi karibu nyeupe na ana kipande cha blue kimebebwa mgongoni.

Madaktari wawili wa meno wanatibu mgonjwa. Mgonjwa huyo amelala kwenye kiti maalum huku madaktari wakiwa wamevalia kanzu nyeupe, barakoa na glavu. Mmoja wao anatumia vifaa maalum ili kutibu meno ya mgonjwa huku mwingine akimsaidia.

Katika eneo hili kuna chupa nyingi za dawa. Chupa moja ina lebo inayoonyesha Yellow Fever Vaccination . Sindano inalala mbele. Baadhi ya chupa zimejaa kioevu safi. Mandhari ni bluu. Hii ni vifaa vya matibabu.

Katika chumba cha kulala, mwanamke mmoja ameketi kwenye kitanda mwingine ameinama. Amevaa koti na barakoa nyeupe, amevaa glavu, anampima, wanafanana. Mwanamke aliyekaa anaonekana mgonjwa. Anasinzia.

Hii ni kituo cha maji. Jengo ndogo limepakwa rangi ya buluu na nyeupe. Maandishi yanaonekana ukutani. Wanawake kadhaa wanajaza vyombo vya maji.

Bidhaa za matibabu zimepangwa kwa uangalifu, kuna chupa nne nyeupe zilizofungwa, kila moja ikiwa na lebo tofauti ya dawa, mbili zimefungika zinaonyesha vidonge au tembe ndani.

Mwanaume analala kwenye kitanda cha hospitali. Amevaa shati la kijivu na suruali ya kijani. Kitambaa cheupe kimefungwa kichwani. Pazia lenye michoro liko upande wa kulia.

Mtaalamu wa afya amevalimavazi kamilinya kinga ikiwemo suti ya rangi ya manjano iliyopauka, kofia ya kinga na barakoa nyeupe. Amevaa pia glavu nyeupe.

Katika eneo la wazi mtu ameketi kwenye kiti cheusi akipokea huduma. Amevaa joho jeupe na barakoa nyeusi usoni. Mtoa huduma kijani kibichi na suruali nyeusi akifanya kazi yake kwa umakini kwenye mkono wa mtu aliye keti.

Mwanamke ameketi kwenye kiti nyuma ya meza akizungumza na mwanamke mwengine aliyembeba mtoto mdogo. Mwanamke aliye nyuma amevaa miwani, barakoa, shati ya manjano na anatumia kalamu.

Wanawake na watoto wamekusanyika katika eneo lenye udongo mwekundu. Kuna mikokoteni mengi iliyojaa majarikani ya manjano na meupe. Watu wanaonekana wakisubiri kupewa maji au chakula.

Kuna wanawake wawili katika mazingira ya ndani. Mwanamke mmoja amevaa nguo nyeupe zenye mikono mirefu na mistari ya blue .Anashikilia kifaa kidogo mkononi mwa mwanamke mwingine.

Kuna bango refu lenye rangi ya zambarau na nyekundu, likionyesha utepe mwekundu unaowakilisha uhamasishaji wa ukimwi. Juu ya bango imeandikwa Kenya HIV AIDS business counsel .

Inaonekana kuna chupa ya dawa, iliyoundwa kwa ajili ya kuimarisha afya ya damu. Chupa hii ina rangi ya kijani, na lebo nyeupe yenye maandishi Nature's Bounty Iron . Maelezo ya dawa yanaonekana ikiwemo nguvu yake ya miligramu sitini na tano,

Watu wanne wapo ndani ya chumba. Mwanamke mmoja amesimama karibu na kitanda cha mtoto. Kila mtu anaonekana kutazama mtoto mdogo aliyelala kitandani. Wawili wamesimama kwa karibu. Mwingine amesimama mbali.

Kifurushi hiki kina chupa mbili za sindano. Chupa moja ina dawa ya kupunguza homa ya matende. Dawa hii inatumiwa kuzuia magonjwa ya kuku na ya ng'ombe.

Kuna watu wawili wazima. Mtu mmoja amevaa koti la rangi ya kahawia na barakoa ya buluu usoni. Amefichua bega lake la kushoto. Mtu mwingine amevalia mavazi ya buluu ya kinga na barakoa nyeupe usoni. Ameshikilia sindano na anaonekana akimpatia mwingine chanjo kwenye bega.

Umekuwa moto mkubwa katika eneo la makazi. Watu wengi wamekusanyika karibu na mabaki ya nyumba zilizoteketea. Watu wengine wamesimama, huku wengine wakiwa wamekaa juu ya matofali au mbao zilizoteketezwa.

Mwanamke ameketi kwenye kiti. Anavaa nguo za rangi ya manjano, shanga nyingi shingoni na mikononi. Uso wake umefunikwa kwa mkono mmoja. Mhudumu wa afya amesimama mbele yake, akimpa shindano, baraza la afya. Huduma ni muhimu.

Mwanamke amevalia kilemba cha kijani kibichi na koti jeupe akiwa ameinama kumwangalia mtoto mchanga. Mtoto analia, akiwa amelala kwenye mapaja ya mwanamke mwingine.

Mwanamke mhudumu anatoa sindano kwa mzee. Mzee ameketi kwenye kiti cha plastiki. Amevalia kofia nashati jeupe. Mhudumu amevaa vesti ya buluu na barakoa.

Maji yamefunika ardhi. Kuna mtu anasafiri kwenye mtumbwi. Amebeba vitu nyingi vya nyumbani ikiwemo magodoro na mifuko.

Kundi la wanafunzi, wengi wao wakiwa wamevalia makoti meupe na maabara, wamesimama kwenye dora wakisikiliza maelekezo kutoka kwa walimu wao. Mwalimu mmoja amesimama mbele ya tanki la bluu, akionyesha kitu.

Daktari wa meno anamtibu mgonjwa. Mwanamke amevalia koti jeupe ya daktari. Mgonjwa amelala kitandani. Amevalia nguo ya rangi ya waridi. Bango kubwa liko nyuma.

Mtoto mdogo amesimama akiwa ameshikilia mikono yake kwenye chuma cha usaidizi. Mwanamke amevaa jezi na fulana ya buluu akimsaidia kutembea.

Hii ni chumba ya dawa za kuongeza majini. Chupa yenyewe ni ya kioo, ikiwa na kifuniko chekundu. Ndani yake kuna vidonge viwili vya upe, vinavyoonekana wazi. Lebo: kwenye chupa ina rangi nyingi, kama vile njano, nyekundu, na bluu.

Mwanaume amevalia barakao, anapokea sindano begani, macho yake yamefungwa, amevalia shati yenye miraba, mikono ya mhudumu inaonekana. Kofia ya blue imevaliwa.

Mwanaume ameketi akipata sindano, mwanamke amevalia sare na glavu akimchoma. Wote wamevaa barakoa. Chupa ya maji imekaa mbele, rangi ya nguo zao ni manjano. Hali ya hospitali inatawala. Inaonekana kama chanjo.

Mkono unashikilia chupa mbili ndogo. Chupa hizo zinaonekana kuwa na dawa. Kila chupa ina lebo nyeupe. Sindano inaonekana. Kidole kimoja kina pete. Kuna maandishi kwenye chupa.

Mtalaamu wa meno amevaa miwani maalum yenye ukuzaji na barakoa. Anashughilikia meno ya mteja. Mgonjwa amevaa miwani nyekundu kulinda macho yake. Nuru ya rangi ya blue inatoka kwenye kifaa cha mtalaaam ikelekeza kwenye kinywa cha mgonjwa.

Mwanamke daktari amesimama akisafisha kifaa cha meno ndani ya chumba cha matibabu. Amevalia sare ya bluu, barakoa na ngao ya uso akionyesha taaluma.

Kumbi kubwa imejaa vitanda vingi vya hospitali vilivyopangwa kwa safu. Vitanda vyote vimetandikwa shuka nyeupe na viko tayari kwa ajili ya wagonjwa. Televisheni imetundikwa ukutani ikionyesha programu.

Mkono unashikilia sindano yenye kioevu chenye rangi ya kahawia-machungwa ukielekeza kwenye chupa ya dawa. Kuna meza, kuna sanduku jeupe la chanjo ya Surua, matumbwitumbwi na Rubella lenye chupa tatu ndogo zilizojaa dawa.

Daktari wa meno anamhudumia mgonjwa amevalia mavazi ya bluu na barakoa. Mwanamke amekaa karibu naye amevalia mavazi meupe na anashikilia kifaa. Mgonjwa amelala, akifungua mdomo wake.

Wanaume wawili wanaonekana wakivuka eneo lenye maji mengi ya kahawia kwa kutumia pikipiki. Mtu mmoja anasukuma pikipiki akiwa ndani ya maji.

Daktari wa meno anafanya matibabu. Mwanaume mwingine amesimama karibu. Wote wamevalia barakoa na nguo za hospitali. Mgonjwa amelala kwenye kiti. Mwangaza mkali unaangaza mdomoni.

Kuna chupa mbili za chanjo zimewekwa kwenye meza. Zote zina kifuniko cha blue na zimewekwa lebo nyeupe . Kila lebo ina maandishi yanayosomeka. Maandishi ya ziada yanaelezea kuwa zinatengenezwa na Mark.

Mama mchanga amevalia nguo nyeusi na kufunika kichwa chake kwa kitambaa. Ameinamia kitanda maalum cha glasi akimtazama mtoto mchanga. Mikono yake ina vitambulisho vya hospitali.

Kuna moshi mweusi mzito unaofuka angani, unaashiria moto mkubwa. Moto unaonekana karibu na jengo au gari. Watu wamekusanyika wengi karibu na eneo hilo, wengine wamesimama kwenye nyasi, wengine barabarani.

Mwanamke mmoja amelala chini juu ya kitambaa. Mwanamke mwingine amevaa mavazi ya bluu anashikilia tumbo ya mwanamke aliyelala. Wanawake watatu wamekaa nyuma yao . Wamekaa juu ya viti vya mbao.

Mwanamume amevalia kofia nyeusi na barakoa ya bluu. Ameketi kwenye pikipiki. Pikipiki hiyo imebeba chupa nyingi za plastiki zilizojazwa vitu vya kahawia. Mzee mmoja amevalia kanzu nyeupe na anaongea na mwendesha pikipiki akionyesha kidole chake cha gumba juu.

Kuna watu wawili wamesimama mbele ya choo cha nje chenye rangi ya bluu kikiwa na nembo ya jua na maandishi fresh life .Mwanamke mmoja anainua nguo za bluu na mwanaume amevaa shati la rangi nyepesi na jeans .

Mwanamke amevalia shati jeupe na sketi ya bluu, anamhudumia mtoto mdogo aliyeshikiliwa na mwanamke mwingine. Inaonekana kama anampa mtoto matone ya dawa mdomoni.

Watoto wawili wamekaa kwenye udongo, wakiwa karibu na maji machafu. Mmoja ni mvulana, mwingine ni msichana. Mvulana amevaa shati la rangi nyekundu. Msichana amevaa fulana ya blue na suruali ya jeans .

Kuna wanaume wawili nje ya jengo. Jengo hilo ni choo cha shule ya upili. Majengo yamepakwa rangi ya manjano, bluu na nyeupe. Kuna sehemu ya kunawa mikono. Majina ya shule yameandikwa ukutani.

Mwanaume amevalia nguo za buluu. Anamsaidia mgonjwa kulala kwenye mashine. Mashine kubwa nyeupe ina jina Siemens. Mgonjwa amelala chali. Amevalia shati la miraba.

Mama ameketi kwenye kiti, akiwa amemshika mtoto wake mdogo. Mtoto amevaa fulana ya bluu, na suruali ya jezi. Mtaalam wa afya, akiwa amevaa barakoa, anampa mtoto sindano ya kinga.

Chupa ndogo ya kioo ina rangi ya kahawia imejaa kiowevu ndani. Kifuniko chake ni cheusi na kimekaa vizuri. Kuna lebo nyeusi na nyeupe imebandikwa kwenye chupa. Lebo imeandikwa Olympia pharmaceuticals na vitamin D3 .

Daktari mmoja amesimama mbele ya mwanaume aliyekaa chini. Daktari anashikilia kitu kinachofanana na uume. Kuna dirisha lililo wazi. Kwenye meza kuna karatasi na sanduku. Daktari anaelezea matumizi ya kondomu.

Mwanamke amevalia kofia nyeupe na fulana ya manjano na bluu, anashikilia sindano iliyo tayari kwa matumizi mkononi mmoja na kamba ndogo nyeupe au pamba mkono mwingine.

Kuna chupa ndogo ya kioo yenye kifuniko cha zambarau na nyeupe. Lebo yake ina rangi ya kijani na manjano imeandikwa Stamaril Yellow Fever Vaccine . Ndani ya chupa kuna unga mweupe.

Mezani kuna viungo vya mvinyo. Vimezungukwa na shanga za rangi mbalimbali. Pia kuna bakuli chache zilizo na vitu vya kitamaduni. Mfuko wa bluu na chupa nyingine ziko nyuma. Viungo hivi vinafunikwa na vipande vya nguo.

Mwanamke daktari anamtibu mgonjwa, amevalia kofia, barakoa na miwani. Mgonjwa amelala chini, nuru inaangaza mdomoni mwake. Vifaa vya matibabu vipo. Daktari ana glavu nyeupe.

Kuna bidhaa kadhaa za matibabu zimepangwa kwenye uso mweupe. Kuna maboksi mawili makuu meupe yenye mistari njano, na alama za kijivu. Maboksi haya yanaonekana kuwa na maelekezo au habari za bidhaa. Katikati kuna chupa ndogo ya kioo, yenye kipevu cheusi ndani.

Chumba hiki kina watu kadhaa wakifanya kazi za matibabu. Wataalamu watatu wamevalia makoti meupe na barakao, wamekusanyika karibu na mtu aliyeketi kwenye kiti, wanaonekana kushughulikia jambo muhimu.

Daktari mmoja anafanya upasuaji. Akionekana akitumia vifaa mbalimbali. Daktari mwingine amesimama karibu naye. Wote wamevaa mavazi ya buluu na barakoa. Mgonjwa amelala juu ya kitanda.

Mwanamke amelala kwenye kiti cha daktari. Mtaalamu anatumia kifaa cha blue chenye mwanga ndani ya mdomo wake. Wote wamevaa nguo za blue . Nuru ya kifaa inaangazia mdomo. Hali ya hospitali ya meno inaonekana.

Mtaalam wa afya amekaa mbele ya mgonjwa. Mgonjwa huyu amekaa macho yake yametazama ndani ya kifaa cheupe kikubwa, kinachotumika kuchunguza macho. Mtaalam amevaa koti jeupe, akizingatia kwa makini vipimo.

Sanduku ndogo jeupe na jekundu, limejaa herufi na picha. Limeandikwa Ferolax kwa herufi nyekundu. Chini yake kumeandikwa slow relief kwa herufi ndogo.

Chupa ndogo ya glasi yenye kofia ya bluu imesimama wima . Ndani yake kuna kimiminika cha rangi isiyoonekana na label yenye maandishi mengi . Karibu yake sindano ya plastiki imelala ina viwango vilivyochapishwa pembeni.

Ndani ya darasa, mwalimu wa kike amesimama mbele akiwa amevalia fulana nyeupe, suruali ya bluu, na barakoa. Anamwangalia mwanafunzi aliyesimama karibu naye. Wanafunzi wengine wameketi kwenye madawati ya mbao. Wote wakiwa wamevaa sare za shule za bluu, zenye kola za rangi ya waridi.

Soko la nje linaonyesha bidhaa nyingi zinazouzwa. Bidhaa hizi ni vitu vya shingo vya rangi tofauti. Chini kuna chupa nyingi zenye vitu tofauti. Nje ya soko kuna mwavuli wa rangi ya kahawia.

Mtaalam wa afya amekaa mbele ya mgonjwa akishika kifaa maalum mkononi, amevaa koti jeupe, barakoa na tochi maalum kichwani akionyesha utaalam wake, mgonjwa mwanamke ameketi akimwangalia kwa makini akisikiliza maelezo.

Wanawake watatu, wamesimama nje wakiwa wamebeba vifungashio vikubwa vya rangi ya chungwa, vyenye jina zipline. Wamevalia kanzu nyeupe za maabara na wanatazama vifurushi hivyo. Wanaonekana wako tayari kuvitoa.

Kuna kitu cha maumbo mawili kimefungwa na kamba nyeupe. Juu yake kuna uzi mwekundu na mweusi. Chupa za plastiki zimepangwa nyuma ya kitu hicho. Kitu hicho kimekaa juu ya chombo cheusi cha vaseline . Kamba nyingine imening'inia kutoka kwenye kile kitu.

Muuguzi mwanamke amevalia sare ya hospitali akitunza mtoto mchanga. Mtoto huyo yuko ndani ya kitanda maalum cha glasi na muuguzi anampa huduma kwa uangalifu. Kuna vifaa mbalimbali vya matibabu inavyozunguka kitanda hicho.

Kuna maboxi manne meupe yamepangwa juu ya sehemu yenye rangi nyeusi, labda kochi au meza. Kila sanduku limeandikwa stameril kwa herufi kubwa na pia lina nembo ya duara nusu bluu na nusu manjano.

Baiskeli imelala karibu na bango la mtaalam wa tiba asilia. Bango hili lina jina la daktari mduba na maelezo ya magonjwa anayoyatibu kama vile kaswende sugu, kisonono na maumivu ya mgongo.

Meza hii imetawaliwa na bidhaa za dawa. Kuna masanduku mawili meupe yaliyopangwa juu. Yote yameandikwa Artemether and Lumifantrine Tablets Lumifen kwa wino mweusi.

Mwanamke ana mikono yako juu ya rundo la bidhaa. Bidhaa zenyewe zimefungashwa, kwa rangi ya buluu na waridi. Zikionyesha kuwa ni pedi za usafi wa kike. Baadhi ya vifurushi vinaonekana vimefungwa kwa bendi nyeupe.

Wafanyikazi wawili wamevalia mavazi maalum ya manjano na maski za kupumulia. Mmoja wao anafungua chombo cheusi huku mwenzake akishikilia jerikani la blue .Wanafanya kazi katika mazingira ya viwanda na vyombo vingine vya plasitiki vimepangwa kando yao.

Katika chumba hiki chenye ukuta wa bluu, mwanaume aliyevaa koti jeupe la daktari anatumia kifaa kikubwa cheupe kuchunguza macho ya mwanamke. Mwanamke ameketi mbele yake, akiweka uso wake karibu na mashine akionyesha ushirikiano.

Katika mipangilio hii, kuna chupa tatu za kiwevu chenye rangi nyeusi na vifuniko vya kijani kibichi. Kila chupa ina lebo ya zambarau yenye maandishi, mtiki nguvu za kiume.

Chumba kina taa kali. Watu watatu wamevaa nguo za buluu na barakoa. Mmoja amevalia kofia. Wote wamevaa glovu. Wanafanya upasuaji pamoja. Kila mtu ana jukumu lake. Kila mmoja anafanya kazi kwa umakini mkubwa.

Mwanamke mzee ameketi kwenye kiti cha mbao. Amevaa mkufu mkubwa wa shanga zenye rangi mbalimbali. Amebeba kitambaa chekundu na kijani. Kichwani ana kilemba cha shanga.

Mwanaume amevaa koti jeupe la maabara na glovu za bluu. Ameketi mezani akifanya kazi ya utafiti. Vitu vya majaribio vimepangwa mbele yake na sahani za petredish zenye rangi ya utamaduni na machungwa zimetawanyika.

Muuguzi mwanamke amevaa sare ya bluu, aproni ya kijani, glavu na barakoa akimwangalia mgonjwa ambaye amelazwa kitandani na anatumia mashine ya kupumua. Muuguzi anaonekana akimsaidia mgonjwa.

Daktari amesimama akionyesha kifaa cha matibabu ndani ya chumba cha hospitali, amevalia koti jeupe la daktari na anaonekana makini, mikono yake imeenea kuelekea kifaa cha rangi ya kijani, kilichowekwa kwenye meza nyeupe.

Mtu mmoja amesimama katikati ya majani mabichi. Amevalia shati la kawaida la kijivu. Mgongo wake umegeuka. Kichwa chake kimenywea kidogo. Mikononi mwake ameshika fimbo ndefu. Ncha yake haionekani.

Jengo kubwa limeanguka kabisa. Mabaki ya simiti na chuma yameenea. Watu wengi wamesimama karibu. Baadhi yao wanarekodi matukio.

Mkeka umewekwa chini, juu yake kuna vitu vingi vya asili, mizizi, majani na magome yamepangwa. Chupa ndogo yenye kioevu chekundu ipo. Vitu hivi vinaonekana kuwa dawa za asili.

Mikono ya mtu inaonekana wazi. Mikono imeshikilia karatasi iliyoandikwa maelezo na chupa nyeupe. Mtu huyu ameketi kwenye kitanda. Chupa haina maandishi yoyote yanayoonekana.

Chupa nyeupe ya Vitamin D-3 imelala ubavu ikimwaga vidonge vya manjano vilivyong'aa kwenye uso mweupe. Lebo ya chupa ina rangi ya machungwa na maandishi meusi ikieleza jina la vitamini na faida zake.

Umati wa watu umejikusanya kuzunguka basi kubwa lililoharibika vibaya kutokana na ajali. Sehemu ya mbele ya basi imeharibiwa kabisa na mabaki yametawanyika chini.

Chupa ndogo ya dawa imewekwa kwenye kaunta ya rangi ya waridi. Dawa hii ni kienyeji na imetengwa kwa ajili ya magonjwa ya Ngiri Sugu. Chupa hiyo ni nyeupe na ina lebo ya kijani na manjano.

Mkono wa mtu unashikilia chupa mbili za dawa na pakiti ndogo. Chupa ya kushoto ina rangi nyeupe na maandishi mekundu. Kifuniko chake, kimefunikwa na plastiki nyekundu.

Watu wawili wanatembea katika maji ya mafuriko. Mtu mzima mmoja na mtoto, wote wamevalia nguo nyepesi. Mtu mzima amevaa fulana jeupe na suruali ya rangi ya kijivu huku mtoto akivalia fulana nyekundu ilioandikwa amadi.

Chupa nyeusi ndefu na yenye kifuniko cheupe imesimama wima. Lebo yake ina maandishi meupe na njano kwenye sehemu ya juu yakibainisha jina la bidhaa. Chini yake kuna sehemu kubwa ya bluu iliyojaa maandishi madogo madogo labda maelezo ya matumizi.

Hii ni chupa ya dawa. Ina vidonge vya kahawia na kifuniko cheusi. Chupa ina lebo nyeupe na manjano, juu ya lebo imeandikwa country Life . Lebo pia ina orodha ya faida. inasema kuna vidonge sitini.

Dawa nyingi za aina tofauti zimepangwa kwa pamoja. Kuna vidonge vilivyo kwenye vifurushi vya plastiki na vidonge vilivyo huru kwenye meza. Kuna chupa za dawa zilizo an ukubwa na rangi tofauti.

Viumbe wengi wadogo wenye rangi ya kahawia wametanda kwenye majani mapana ya kijani kibichi. Mabawa yao marefu yamefumbwatwa na miguu yao imeshikilia sana mmea huu wa nafaka.

Mwanamke ameketi kwenye kiti. Amevaa fulana ya bluu na barakoa nyeupe usoni. Mbele yake kuna meza imejaa vitabu na vifaa vya matibabu. Ameandika kwenye kitabu chake.

Mwanamke mjamzito amelala mgongoni kwenye mkeka wa kamba. Mtu mwingine ameketi karibu naye na anagusa tumbo lake kwa umakini. Mwanamke huyo amevalia nguo za pamba na anaonekana akiwa anafanya uchunguzi.

Mwanamke ameshika chupa ya kioevu chenye rangi ya kahawia akionyesha lebo yake wazi wazi. Chupa hiyo ina mfuniko wa kijani kibichi, lebo yake ina maandishi mengi yakiwemo jina la daktari na maneno yanayoashiria tiba.

Sanduku kubwa, lenye chupa za chanjo linaonekana wazi. Kuna mikono ikishika chupa moja ndogo ya chanjo. Chupa nyingine tatu zimewekwa mbele ya sanduku hilo. Chanjo hii ni measles, mumps , na rubella .

Mwanaume mzee, kichwa kipara, amekaa. Mtaalamu wa afya anamchoma sindano begani, na ana miwani. Watu wengine wamesima nyuma. Eneo linaonekana kuwa nje, anavalishwa shati.

Mtu amevalia suti ya njano ana vifaa vya kupulizia mgongoni. Ametumia kifaa hicho kumwagilia mmea mmoja, amevaa glavu za bluu na viatu vyeusi. Shamba lote lina mimea mingi. Kila mmea unafunikwa na karatasi nyeusi.